Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki za rangi mbalimbali, ambapo kuna udongo laini unaomkinga mtoto asiumie pindi atakapo anguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la madarasa, pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki za rangi mbalimbali, pia kuna nyasi za rangi ya kijani, ambazo humkinga mtoto pindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa, ambayo yanangazi kwa ajili ya kupanda au kushuka; nje kukiwa na ukoka mzuri wenye nyasi fupi za rangi ya kijani ambao umezungukwa na maua yaliyochongwa vizuri.

Chumba ambacho kina ukuta uliobandikwa vikaratasi vya rangi nyeupe, vinavyoonyesha siku za wiki, kama vile: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, vikiwa vimeandikwa kwa kiingereza, vinavyotumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Darasa zuri ambalo linatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, likiwa na madawati ambayo kila mtu anakaa pekeyake, ubao wa rangi nyeusi, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha na ramani ya Dunia ikiwa imening'inizwa ukutani.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi ambao wameketi katika darasa, akiwa anatumia ubao wa rangi nyeupe, na kalamu maalumu ambayo inatumika kwa ajili ya kuandikia katika ubao huo.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la ghorofa linalotumika kama madarasa, nje kukiwa na bustani yenye ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka, pia kuna sehemu ya maegesho ya magari.

Maabara nzuri na ya kisasa ambayo inatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kufanyia mafunzo ya vitendo vya kisayansi, kukiwa na meza ambazo zina mabomba juu yake, madirisha makubwa yenye vioo ambavyo vinaingiza mwanga wa kutosha katika chumba hicho.

Maabara nzuri na ya kisasa inayotumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, ambao hufanza mafunzo ya vitendo au uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zilizo na mabomba katikati. Pia, kuna stuli ndefu kwa ajili ya kukalia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa sekondari, mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula ambao upo katika mwili wa binadamu, akitumia ubao kuonyesha kwa matendo.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu; kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa katika darasa la shule ya sekondari ambapo kuna wanafunzi walioketi katika viti kila mmoja akiwa anafanya mtihani aliopewa.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu ka madarasa, ambalo lina milango na madirisha iliyotengenezwa kwa vioo ,nje kukiwa na mti mkubwa unatoa kivuli katika sehemu zilizotengenezwa kwaajili ya kukalia.

Maabara kubwa ambayo inatumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kufanyia mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza kubwa pamoja na stuli refu za kukalia, pembeni kukiwa na mabomba ambayo yanatoa maji.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku wengine wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa majoho ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakiwa wanarusha kofia juu wakifurahia, kumaanisha kuwa ni mahafali ya kumaliza elimu yao ya chuo.

Wanafunzi wa kike wakiwa katika mabweni ambayo yana vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao, kitanda cha chini na kitanda cha juu wakiwa wanatumia simu janja wakifanya mambo mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo. Wanafunzi hao wanamsikiliza kwa makini wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakutumia kalamu.

Mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati ndani ya darasani, akiwa anatumia kifaa kinachoitwa (projekta) ambacho hukukuza maandishi yanayonekana kwenye kompyuta mpakato na kuonekana kwenye ukuta.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa vyuo, wakiwa wameketi katika kimbweta wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja, mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika darasa, akitumia kifaa ambacho kinakuza maandishi yaliyopo kwenye komputa mpakato yakiwa yanaonekana kwenye kitambaa cha rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika darasa lenye dirisha pana, ambalo limetengenezwa kwa vioo, linaloingiza mwanga wa kutosha katika chumba hicho. Kila Mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunzia mambo mbalimbali ya kimasomo.

Mwalimu wakike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa mezani kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja, madafutari, kalamu zakuandikia pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi, wengine wakisimama katika darasa; wakiwa wanafanya majadiliano mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu vilivyopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati, akitumia kifaa maalumu kinachokuza maandishi, ambayo yapo kwenye kompyuta mpakato, yakionekana kwenye ubao wa rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi huku wengine wakisimama wakifanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari, simu janja walizoshika mikononi na kalamu wanazotumia kuandikia.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani na kompyuta mpakato, wakitumia programu mbalimbali kwa ajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononii, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, kupima umeme mdogo na vifaa vingine vya kusafishia.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo, na kwa ajili ya kuchomelea.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, kupima umeme mdogo na kwa ajili ya kusafishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa kifaa cha kieletroniki, wakitumia vitu mbalimbali kama vile vifaa vya kufungulia, vya kuchomelea, vya kupima umeme mdogo na vifaa vya kusafishia.